Mhudumu wa afya wa jinsia ya kiume anaonekana akipanga masanduku ya dawa ya miti shamba kwenye rafu, dawa hizi zinaonekana kuwa mixture na xenoplast .

Paketi ya vidonge vya manjano, kipimajoto cha zebaki kinachoonyesha halijoto katika nyuzijoto. Mioyo mitatu midongo meundu ambayo inaweza kuashira afya ya moyo au utunzaji.